Mandhari inayotawaliwa na minara mingi mikubwa ya chuma ya kusabaza umeme ambayo mara mingi hujulikana kama nguzo, ikinyoosha katika shamba la kijani kibichi wazi. Minara hiyo inatofautiana kwa ukubwa na umbali.

Picha hii ya angani inatoa mtazamo mpana wa kituo kikubwa cha kuzalisha umeme, pengine kiwanda cha umeme wa joto ardhi kilichowekwa ndani ya mandhari pana yenye milima. Katikati ya picha kuna jengo kuu la kiwanda cha umeme. Jengo kubwa la mstatili lenye paa la rangi nyepesi na kuta za kijani kibichi.

Kituo kikubwa cha umeme chini ya anga safi, hadi mawingu kidogo. Miundo mingi mirefu ya chuma inayofanana na minara ya usambasaji na milango inavuka mandhari, ikiunga mkono mtandao tata wa nyaya za umeme, na vipengele vya umeme kama vile pihami na transformer .

Mtazamo mpana wa kituo cha umeme cha nje chini ya nanga lenye mawingu kiasi. Katika sehemu ya mbele kuna eneo lililosafishwa lenye mchanganyiko wa sehemu za saruji nyepesi na zilizowekwa lami na changarawe

Twiga mrefu mrembo aliyesimama katikati ya mimiea mirefu ya kijani kibichi, ikionyesha makazi asilia au hifadhi ya wanyama pori. Twiga amewekwa katikati ya picha akitazama upande wa kulia wa fremu, huku shingo yake ndefu ikiwa imenyooka juu; labda akila majani kutoka kwenye miti au vichaka vilivyo mzunguka.

Mamba wawili wakubwa wakiwa wamelala kwenye kingo yenye mawe na nyasi, labda ndani ya eneo lililohifadhiwa au shamba la mamba. Mamba mmoja anaonekana mbele zaidi, akiwa amelala kichwa chake kimeelekea upande wa mtazamaji.

Mambo ya ndani ya darasa lililo jaa wanafunzi wengi hasa watoto wakiwa Wameketi kwenye madawati ya mbao. Mazingira yanaonekana kuwa shule katika eneo linalo endelea kutokana na hali ya kiasili ya jengo hilo.

Punda milia amesimama katika eneo lenye nyasi kavu na vichaka, labda ndani ya hifadhi ya wanyama pori au mbuga ya taifa katika eneo la Nairobi. Milia maalum myeusi na myeupe ya punda milia yanaonekana wazi.

Fisi mwenye madoadoa amesimama katika mazingira ya asili yenye nyasi. Fisi huyo ana manyoya mabaya yenye rangi ya kahawia dhahabu yenye madoadoa na milia ya kahawia iliyokolea au nyeusi, hasa yaliyoonekana wazi kwenye sehemu zake za nyuma.

Swala watatu wanaotambulika kwa urahisi kutokana na maumbo yao membamba, manyoya meusi ya kahawia, sehemu za chini za miili yao nyeupe na mistari myeusi zaidi kando ya mbavu zao. Wanaonyeshwa kwa upande wakitembea kutoka kushoto kuenda kulia.

Watu wawili wakifanya kile kinachoonekana kuwa juhudi za usafishaji, kando ya ukingo wa mto wenye matope, wenye rangi ya kahawia nyekundu. Watu wote wawili wameinama, wakizingatia kuondoa uchafu kutoka kwenye mimea minene ya kijani, inayokua kwenye ukingo wa mto.

Utendaji w kitamaduni wenye kupendeza unaofanyika kwenye jukwaa la mbao liling'arishwa labda ndani ya ukumbi wa mkutano au ukumbi wa hafla. Kundi la watu wanaonekana kuwa wachezaji, wamevalia nguo za kitamaduni au za sherehe.

Mwanamke kijana ameketi kwenye benchi la mbao nje, akizungukwa na majani mabichi mengi. Amewekwa upande wa kushoto wa fremu, akitazama moja kwa moja kwenye kamera na sura ya kirafiki. Mwanamke huyo ana nywele nyeusi zilizosokotwa na amevaa koti la rangi nyepesi, chini ya kadi nyeupe yenye michoro nyeusi kwenye mikono.

Simba dume wawili wenye manyoya marefu na mazuri shingoni wakiwa katika mazingira ya asili ya nyanda za malisho chini ya anga lenye mawingu kidogo. Simba mmoja aliyewekwa kidogo nyuma na kushoto amepigwa picha katikati ya kutoa mngurumo na kutoa miyao akiwa na mdomo wazi.

Eneo tulivu na kubwa lenye sifa za savana au nyanda za malisho; labda katika mazingira ya kiafrika kama vile hifadhi ya taifa ya Nairobi. Eneo hili linaongozwa na ziwa pana na tulivu mbele na katikati, likionyesha anga.

Tukio la kupendeza kwenye maporomoko ya maji, ikiwa na watu wawili wanaoonekana wakifanya upigaji picha. Mbele na kuelekea katikati, mawe makubwa meusi na yenye unyevunyevu yanatawala eneo, yakionyesha mazingira ya asili yenye mawe karibu na maji.

Makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda uliojengwa kando ya mto wenye rangi ya kahawia na maji machafu. Maji yanaonekana kuwa mengi ikionyesha mvua ya hivi karibuni au mafuriko. Mbele, miti kadhaa inasimama ikificha sehemu ya mandhari lakini pia ikiongeza kipengele cha asili kwenye eneo hilo.

Kifaru kikubwa pengine kifaru cheupe, kutokana na ukubwa wake na umbo la pembe zake mbili, kimesimama njia ya udongo au eneo wazi. Kifaru kina ngozi nene, ngumu na kinaonekana kikipiga wimu ndogo la vumbi kwa mguu wake wa mbele.

Eneo la nje, katika makazi ya kipato cha chini, ambapo mtu anafua nguo, Mandhari inatawaliwa na ukuta wa bati, unaoashiria nyundo ya muda ikionyesha dalili za kutu na uchakavu. Bomba la kijani linaonekana kwenye kuta huu ikitumika kama chanzo cha maji.

Tukio lenye nguvu katika madhari ya asili wazi pengine savana au hifadhi. Kifaru mkubwa wa kijivu mwenye pembe maarufu anatembea kwenye barabara yenye vumbi isiyo na lami ambayo ina panda kuelekea mbali.

Nyati mkubwa mweusi kahawia wa Kiafrka amesimama kati ya uwanja mkavu wenye nyasi. Kichwa chake kikubwa, pembe zake kubwa zilizoungana na pembe zake pana zilizopinda zinaonekana wazi anapoelekea moja kwa moja kwa mtazamaji.

Muonekano mpana wa mandhari kubwa, asilia chini ya anga yenye mabadiliko. Sehemu ya mbele ina ardhi kavu yenye nyasi inayo teremka pole pole na vichaka vichache vya kijani vilivyo tawanyika.

Wakati tulivu katika asili ikionyesha pundamilia waliokusanyika kando ya mto kunywa maji. Kuna angalau pundamilia wanane wanaonekana, kila mmoja akionyesha michirizi yake ya kipekee nyeusi na nyeupe.

Kobe anatembea kwenye ardhi iliyochanganyika ya udongo, mawe madogo na mimea michache ya kijani. Kobe huyo ana ganda kubwa lenye madoa ya kahawia na nyeusi , kichwa chake ambacho ni kijivu kahawia kimetanuliwa mbele na miguu yake yenye ngozi ngumu enye magamba inaonekana anapohamu.

Eneo lenye shughuli nyingi barabarani katika mazingira ya mijini labda Nairobi. Lengo kuu ni usimamizi wa trafiki na usafiri wa uma. Mbele kuna watu wawili waliovalia sare za polisi au maafisa wa trafiki. Afisa mmoja aliyevaa jaketi la njano kijani linalong'aa na kofia nyeupe.

Eneo lenye shughuli nyingi barabarani katika mazingira ya mjini labda Nairobi kutokana na muonekano wa kawaida wa magari ya usafiri wa umma. Sehemu ya mbele inaongozwa na mabasi mawili makubwa ya usafiri wa umma. Yanayojulikana kama matatu nchini Kenya.

Mandhari ya barabara katika siku yenye mawingu kiasi, ikionyesha mchanganyiko wa magari, watembea kwa miguu na alama za barabarani. Mazingira yanaonekana kuwa ya mjini. Mbele, ishara maarufu ya duara nyekundu na nyeupe ya, Hakuna kugeuka nyuma, inaonekana. Ikiwa imewekwa kwenye nguzo nyeusi kwenye njia ya nyembamba.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi mfano wa kituo cha usafiri wa umma jijini Nairobi Kenya, kikiwa kimejia shughuli na magari kadhaa. Katika sehemu ya mbele, matatu nyeupe lenye milia ya njano kandokando yake inaonekana wazi.

Mwonekano wa mbele wa basi la usafiri wa umma lenye rangi ya kijani kibichi na njano linalojulikana kama matatu nchini Kenya likiendesha barabarani. Basi linaelekea kwa mtazamaji likiwa limeelekezwa kidogo kulia.

Eneo lenye shughuli nyingi barabani katika eneo la mijini likionyesha wazi matatu ambalo ni basi dogo la abiria linalo milikiwa na watu binafsi na linalotumika sana nchini kenya. Matatu hiyo lina rangi nyeupe na vibandikio vya kipekee vya rangi ya chui.

Eneo lenye shughuli nyingi barabarani katika jiji nchini Kenya. Sehemu kuu ya picha hii ni basi dogo la abiria linalojulikana kama matatu nchini Kenya, lenye rangi ya kijivu na likiwa limeegeshwa kando ya barabara. Mlango wake wa pembeni umefunguliwa na watu wanapanda au kushuka.

Tukio lenye shughuli nyingi barabarani jijini Nairobi, likijikita kwenye basi ndogo jekundu la abiria, linalojulikana kama matatu. Matatu hilo ni la mfumo wa zamani, likiwa limepakwa rangi ya nyekundu iliyotawala.

Eneo lenye shughuli nyingi barabarani, labda katikati ya jiji. Mbele na kuelekea katikati, kuna watu wengi wakitembea na kusimama kwenye barabara ya waenda miguu barabarani. Magari kadhaa yapo, ikiwemo basi kubwa la abiria la buluu iliyokolea.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi na yenye kupendeza. Katika kile kinachoonekana kuwa kituo kikuu cha mijini. Kutokana na muktadha barabara imejaa aina mbalimbali za usafiri wa umma, watembea kwa miguu na shughuli za kibiashara.

Upande wa nyuma na pembeni wa basi la City Shuttle ambalo ni aina ya usafiri wa umma unaopatikana sana Nairobi, Kenya. Basi hilo lina rangi ya bluu iliyotawala likiwa na rangi za kipekee za njano ikiwemo mkanda wa njano unaopita kando yake na sehemu za njano mbele na nyumba.

Barabara yenye njia nyingi katika jiji, ikiwa na magari na pikipiki zikiendeshwa juu yake. Kuna alama ya barabara ya kijani inayoonyesha JUJA ROAD na maelekezo ya RING RD THIKA A2 NYERI. Watembea kwa miguu wanaonekana kwenye barabara za pembeni na majengo na miti vimejipanga nyuma.

Basi la kijani la usafiri wa umma mengine matatu lenye bango kubwa mbele yake likionyesha maeneo na nauli. Mwanaume aliyevaa shati la rangi nyepesi na suruali ya kijivu amesimama mbele ya basi akishika bango.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi na yenye kupendeza katika jiji pengine Nairobi. Inayojulikana kwa msongamano mkubwa wa magari na watembea miguu wengi. Mabasi ya usafiri wa umma na yenye sanaa ya kupendeza na ya kipekee yanaonekana wazi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi na yenye kupendeza huko Nairobi. Ikionyesha wazi kituo cha usafiri wa umma ,au eneo lenye shughuli nyingi za jiji. Kipengele kinachoonekana wazi, ni basi kubwa, la bluu na njano, lenye sifa za usafiri wa umma wa Kenya.

Mwonekano mpana wa juu wa barabara ya mijini yenye njia nyingi iliyojaa magari mbalimbali. Ikiwemo mabasi mengi, malori na magari. Ikionyesha barabara yenye shughuli nyingi jijini. Upande wa kushoto wa barabara, kuna eneo la soko lenye shughuli nyingi na vibanda vingi na watu.

Mandhari ya barabara enye shuguli nyingi katika kile kinachoonekana kuwa kituo cha jiji pengine Nairobi. Kutokana na muktadha wa eneo la sasa barabara imejaa mabasi mengi makubwa ya usafiri wa umma ambao yana mchangnyiko wa rangi ya kijani na njano na buluu. Mengi yao yanaonekana yameegeshwa au yamepanga foleni.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi mjini Nairobi, Kenya ikiwa na watembea kwa miguu wakitembea kwenye barabara ya miguu, na magari kadhaa ya usafiri wa umma yakiwa yameegeshwa barabarani. Majengo marefu na miti yanaonekana kando ya barabara.

Muonekano wa nyuma wa basi la usafiri wa umma, la rangi ya blue angavu, pengine matatu lenye nembo metro trans iliyoandikwa juu na Isuzu , ikionyeshwa wazi chini. Ngazi inaonekana nyuma ya basi, ikielekea juu ya paa.

Picha inaonyesha mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika kile kinachoonekana kuwa jiji la Afrika. Picha ya basi ndogo lenye rangi angavu, lililopambwa kwa michoro ya grafiti, ikiwemo picha ya kubwa ya uso wa mwanamke na maandishi makubwa.

Basi kubwa la abiria, lenye rangi ya chungwa iliokolea, pengine basi la masafa marefu, lililokuwa limeegeshwa barabarani, katika eneo linaloonekana kuwa la mjini. Basi hilo lina neno TAWAKAL , lililoandikwa kwa herufi kubwa nyeupe, pamoja na nembo ya ndege au, tai mweupe, lililobuniwa kwa ustadi.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi jijini Nairobi, ikilenga usafiri wa umma. Basi kubwa la buluu lenye sifa za matatu za Kenya au mabasi ya umma inaonekana upande wa kulia. Katika sehemu ya mbele, bango kubwa jeupe lenye umbo la mstatili lenye namba thelathini na tatu kwa rangi ya chungwa iliyokolea inashikiliwa juu likiashiria namba ya njia.

Mandhari ya barabara enye shuguli nyingi mjini Nairobi ikionyesha basi ndogo la usafiri wa umma na rangi ya kijivu na chungwa ikionekana wazi mbele. Matatu inanekana ikiondoka au imesimama karibu na eneo la watembea kwa miguu lenye vizuizi vya chuma.

Mandhari ya barabara yenye shughuli nyingi katika eneo la mijini pengine Nairobi, ikiwa imejaa shughuli, magari na watembea kwa miguu. Katika sehemu ya mbele, gari jeusi linaonekana upande wa kushoto.

Barabara iliyojaa watu na yenye shughuli nyingi, pengine kituo cha mabasi au kituo kikuu cha usafiri wa uma katika eneo la mijini, kukiwa na magari mengi ya abiria na mabasi yaliyopangwa. Magari mengi ni meupe yenye mistari mikubwa ya njano, ikionyesha kua ni magari ya huduma za uma.

Magari ya barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na basi kubwa la usafiri wa uma la rangi ya buluu. Basi hilo limeegeshwa kando ya barabara ambapo watembea kwa miguu kadhaa wanatembea, ikiwemo aliyevalia blausi ya buluu na suruali nyeusi mbele akishika simu.

Duka la kituo cha kujazia maji yaliyosafishwa katika eneo la kawaida la biashara mjini Nairobi. Mbele ya duka, kuna dirisha kubwa la kioo lenye mlango katikati, ambapo chupa mbalimbali kubwa za maji zinaonekana zikiknyesha huduma za kujaza maji.

Eneo la ujenzi, au uchimbaji, likiwa na kilima kikubwa cha udongo mweusi, uliovurugwa, ikionyesha uchimbaji au kazi za udongo za hivi karibuni. Ardhi haina usawa, imeundwa na madongo ya udongo, mawe na uchafu fulani.

Pampu ya maji ya zamani iliyochakaa, inayoendeshwa kwa mkono mbele ikiwa imewekwa dhidi ya mandhari asili iliyofifia kidogo. Pampu inaonekana imetengenezwa kwa chuma cha kutupwa, ikionyesha kutu. Nyuma, shamba la kijani kibichi au eneo lenye nyasi linaonekana likipakana na miti yenye majani mabichi.

Uchafuzi wa mazingira, hasa rundo kubwa la taka mchanganyiko, na taka zilizokusanywa kwenye ukingo wa maji meusi, pengine mto au kijito. Ardhi imefunikwa kabisa na vitu vilivyotupwa vya rangi mbali mbali, ikiwemo, mifuniko ya plastiki, chupa, vipande vya nguo, na takataka nyingine mbali mbali.

Mkondo wenye nguvu wa maji safi yakitoka kwenye bomba kubwa la rangi ya kahawia. Maji yanateremka chini yakitengeneza michirizi mikubwa na povu yanapogonga ardhi au chanzo kingine cha maji chini.